Tunaona mwanaume aliyepanda ngazi refu, nyekundu. Labda anafanya kazi kwenye nguzo ya umeme, au mawasiliano. Nguzo hii, imezungukwa na, miti mirefu, na kuna ukuta mrefu, wa mawe upande wa kushoto. Chini ya ngazi tunaona mwanaume mwingine, ambaye anaweza kuwa msaidizi wake.

Hizi ni nguzo mbili za umeme za mbao zilizounganishwa zikibeba transfoma kubwa nyeusi. Nyaya za umeme zinaonekana zikishuka kutoka kwenye transfoma na nguzo. Chini ya nguzo hizo kuna miti ya misonobari. Picha inaonekana imepigwa kutoka chini ikionyesha urefu wa nguzo na transfoma . Hali ya hewa inaonekana kuwa na mawingu ikionyesha labda ni asubuhi au jioni.

Mandhari haya ni ya usambazaji wa umeme. Hapa tunaona kituo cha kupoza umeme chenye nguzo nyingi za umeme, waya na transformer . Kuna jengo ndogo upande wa kushoto na pia miundo mingine ya viwandani. Ardhi inanaonekana kuwa ya changarawe na udongo.

Nguzo za umeme zinazotumiwa kusafirisha nishati za umeme zinaonekana. Kuna nyaya zinazopitia kati ya nguzo hizo. Kwa umbali pia tunaona milima na hapa karibuni kuna gari linaloashiria kazi ya usafirishaji au uchukuzi upo. Ningekisia muda na mandhari haya ni ya jioni kwani kuna rangi ya machungwa na zambarau hafifu angani.

Huyu ni kifaru ambaye amesimama kwenye nyasi za kijani. Kifaru huyu anaonekana ako na rangi ya kahawia. Mandhari ya nyuma ni ya nyasi pekee ikionyesha ni mazingira ya asili, labda hifadhi ya wanyama pori au mbuga la wanyama.

Haya ni mandhari ya nje labda bustani au eneo la wazi lenye miti mingi , katikati ya picha kuna mti mkubwa wenye majani mengi ambao una toa kivuli kikubwa ,chini ya mti huu kuna njia iliyo tengenezwa na kando ya njia hio hasa upande wa kushoto kuna meza ndogo ya mbao, nyuma ya miti na kando ya njia kuna uzio wa mbao unayo ashiria kuwa kuna mipaka au eneo lililo fungwa.

Hivi karibuni tunaona watoto wawili wa jinsia ya kike. Wameketi mbele ya tarakilishi. Wamevalia sare zinazofanana na za shule zenye rangi ya samawati. Mtoto mmoja anaonekana akitabasamu akitazama skrini ya tarakilishi huku mwenzake akiwa karibu naye. Inaonekana kama ako darasani au maabara ya tarakilishi.

Hii ni sehemu ya barabara yenye shughuli nyingi katika mazingira ya mjini, labda kituo cha mabasi au maegesho ya matatu. Ninaona mabasi madogo madogo au matatu yakiwa yameegeshwa. Watu kadhaa wako nje ya matatu, baadhi yao wakiwa wamevalia sare za usalama za rangi ya machungwa. Majengo marefu yanaonekana nyuma. Inaonekana mandhari haya ni ya mjini, hususan ya Nairobi.

Hili ni eneo lenye shughuli nyingi linaloonekana kama barabara au kituo cha magari ya abiria labda mjini Nairobi. Katikati kuna magari mawili madogo ya abiria yanayofanana na matatu. Gari ya mbele upande wa kushoto lina rangi nyingi na limetengenezwa kwa michoro mbalimbali na linaonekana limeegeshwa. Pia kuna kundi la watu ambao wamesimama karibu na magari haya.

Hii ni barabara kuu yenye magari mengi yanayosafiri katika pande zote mbili. Kuna magari ya aina mbalimbali yakiwemo mabasi, magari madogo na malori. Barabara inaonekana kuwa na njia kadhaa ikionyesha kuwa ni barabara yenye shughuli nyingi. Katika umbali kuna majengo marefu na miti ambayo huashiria kuwa eneo hii ni la mjini au karibu na mji.

Hapa kuna mabasi madogo yaliyoegeshwa. Pia, kuna watu wanaoonekana kuwa wafanyakazi wa mabasi hizi. Upande wa kushoto kabisa tunaona mwanaume aliyevalia magwanda ya nyekundu iliyochakaa, ikiashiria kuwa labda yeye ni dereva. Hao wengine nao wako na magwanda yanayofanana, pengine wao ni makanga.

Hili ni kundi la watu wakitembea kwenye barabara au eneo la umma lenye shughuli nyingi. Kuna mabasi yaliyoegeshwa kando ya barabara, na majengo yanayoonekana kwa umbali. Watu wanaonekana wakifanya shughuli zao za kila siku, na mandhari inaonyesha mazingira ya mjini.

Hili ni basi ndogo almarufu matatu huku nchini Kenya. Basi hili limeegeshwa kando la barabara. Karibu na basi hilo kuna watu watatu wanaotembea. Wa kwanza amevaa koti la machungwa, wa pili amevaa koti ya samawati na wa tatu amevaa suti ya samawati. Rangi ya basi hii ni samawati nyeupe na machungwa inayoashiria mtindo wa kisasa wa kupaka rangi za basi.

Hili ni kidimbwi kidogo cha maji kilichojengwa kwa mawe au zege kikijazwa na maji yanayo tiririka kutoka bomba la chuma. Maji yanatiririka kwa nguvu na kuunda povu ndogo ndani ya kidimbwi hicho. Kando ya kidimbwi hicho kuna nyasi ya kijani kibichi. Inaonekana kama chanzo cha maji hakijulikani.

Hili ni eneo la ardhi iliyochimbwa au kusumbuliwa. Inaonekana kama la ujenzi au shamba lililotayarishwa. Udongo unaonekana kuwa na mchanganyiko wa kahawia na nyeusi, na alama za matairi ya mashine au trekta zikionyesha shughuli iliyofanyika hapo. Katika sehemu ya mbele na kati ya picha, udongo umerundikana na umeonekana mbaya na usio tambarare.